Maharagwe ya kahawa ya kikaosha kwenye meza ndefu yenye kuinuliwa na imetandikwa na chandarua cha nyeusi chini ya jua kuna eneo jekundu kando ya meza hiyo ya kukaushia.

Shamba la mtu kubwa linang'aa sana. Liko na mti mrefu katikati ya kivuli na matunda. Amemeesha nanasi kwa vingi anakaa poa ili aweze kwenda kuuza au akule. Ziko kila sehemu ya heka hiyo ni rangi ya kijani na mawingu nyeupe.

Shamba kubwa la kuku wa nyama wanaofugwa kwa ajili ya kisasa na iliyo ndani kukiwa na idadi kubwa sana ya kuku wakiwa wamejazana katika banda refu kubwa na lililofungwa.

Shamba la mtu ni nzuri na kubwa, ameweza kupanda vitu mingi na mboga ya aina tofauti na nyasi. Wamelima na kuweza kupitisha paipu mrefu na nyeusi ndani na chini ili iweze kumwaga manyunyu ya maji kwenye mbolea. Mchanga ni nyekundu sana inakaa poa.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaotumika kumwagilia mimea shambani. Kuna mabomba meusi ya plastiki yaliyolala chini kando ya mistari ya mimea ya viazi. Viunganishi vya rangi ya samawati na kijani inaonyesha ikiunganisha sehemu tofauti za mfumo wa umwagiliaji.

Shamba kuwa la mtu linangaa na kumeremeta sana kuna miti mingi ya mbao na matunda yakileta kivuli na hewa safi ameweza kulima katikati na kumwagia maji mimea imepandwa juu kwa utaratibu na makini mbolea iko kwenye mchanga hii

Shamba la mtu inakaa nzuri na kumeremeta sana ikona miti mingi ya matunda ya aina tofauti mbao na nyasi kidogo chini ameweza kuchimba na kuweka vyuma ili aweze kupanda kitu amefanya hivo kwenye mchanga mbolea kwa wingi.

Shamba la mti kubwa inakaa mzuri. Imeweza kulima vitu mingi ya rangi ya kijani kibichi. Mchanga wake ni poa sana. Imechimbwa na kuwekwa paipu nyeusi ndani. Inapitisha manure ya maji kwa udongo, ili iweze kumea na kutoa mazao njema.